Duka la maziwa lenye nembo ya Destiny Dairies linaonyesha shughuli za biashara ya kisasa, ambapo mashine ya kutoa maziwa, Milk ATM imewekwa ndani. Watu wamesimama nje ya lango, wengine wakiwa kama wanasubiri kununua maziwa kwa kutumia mashine hiyo. Vifaa vya kubebea maziwa vimepangwa karibu na mlango tayari kwa kujazwa. Hii ni mfano wa huduma za kifedha zinazotokana na biashara ndogo ndogo, ambapo teknolojia inatumika kuongeza ufanisi wa mauzo.

Sehemu ya duka lenye bidhaa za maziwa ikiwemo mtindi wa rangi na ladha mbalimbali. Mtindi imepangwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha utofauti wa bidhaa zinazouzwa kwa wateja. Mazingira haya yanahusiana na biashara ndogondogo na huduma za kifedha kwa wajasiriamali.

Katika sehemu ya soko viatu vimepangwa kwa mpangilio chini vikionyeshwa kwa ajili ya kuuza. Baadhi ya viatu vimefungwa juu ya kibanda ikining'inia kama njia ya kuvutia wateja. Mwanamke mmoja ameketi pembeni ya kibanda akionekana kuwa ndiye mmiliki wa biashara hii ndogo ndogo. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za ujasiri mali ambayo bidhaa zinauzwa moja kwa moja kwa wateja.

Sehemu ya soko yenye vibanda. Kibanda moja kilichowekwa nanasi juu, tikiti maji juu yake na mahidi yasiyomenya yakiwa pembeni. Karibu na kibanda kuna kreti nyekundu za kubeba matunda. Mandhari inaonyesha shughuli ya biashara ndogo ndogo ambapo bidhaa za kilimo huuzwa moja kwa moja kutoka shamba, ikiwa sehemu ya vyanzo vya kipato kwa wauzaji.

Katika sehemu ya kutengenezea magari mapya, magari hayajakamilika kuundwa; yamepangwa kwa mstari. Gari moja la rangi ya manjano limesimama pembeni karibu na lengine jeupe, kisha zingine za manjano kufwatilia, na kisha ya mwisho ni jeupe. Mazingira ya eneo yanaonyesha shughuli ya kiufundi inaendelea; gari zote hazina mlango wala madirisha na zimekaa kwenye fremu zao zikisubiri hatua zinazofata za uundaji.

Tikiti maji limepangwa kwa mpangilio ndani ya kibanda cha biashara likiwa pamoja na maembe na matunda mengine yaliyowekwa kuuza. Mazingira yanaonyesha shughuli ya uuzaji wa bidhaa za kilimo ambapo mfanyibiashara anatumia raslimali alizonazo kujipatia kipato. Hii ni sehemu ya huduma ya kifedha kwa njia ya biashara ndogo ndogo ambapo mapato kutoka kwa mauzo matunda hutumika katika mahitaji ya kila siku, uekezaji mdogo au hata kuhifadhi fedha.

Kibanda kidogo cha biashara kimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kikionyesha mboga na mazao ya shambani yanayo uzwa. Viazi vimewekwa kwenye vyungu vya ukubwa tofauti vikionyesha utofauti wa mavuno. Karoti zenye rangi angavu zimetandazwa kwa sakafu pamoja na pilipili hoho zilizo iva vizuri. Biashara hii ndogo ndogo inaonyesha jinsi watu wanavyotumia mazao ya kilimo kujipatia kipato wakiuziana moja kwa moja na huduma za kifedha kupitia mauzo ya kila siku.

Chapisho la rangi ya buluu inatoa taarifa kuhusu Kenya Orient Insurance Limited. Kushoto wa chapisho kuna maandishi ya kutoa maelezo kuhusu Kenya Orient Insurance Limited. Sehemu ya kulia ni picha ya mwananchi akiwa anatabasamu ndani ya gari huku anaangalia simu yake.

Muonekano wa nyuma wa magari tofauti tofauti zingine zikiwa na rangi nyeupe, zingine nyeusi vimesimamishwa kwenye mstari ulionyooka. Hii ikionyesha hali ya uuzaji wa magari kwenye jiji.

Magari ya aina na rangi tofauti yamesimamishwa pamoja kwenye eneo linalooneka kuwa la mauzo, pembeni kuna jengo jeupe likionyesha mazingira ya huduma za kifedha zinazohusiana na ununuzi wa magari .

Chapisho linaloonyesha tangazo la bima ya maisha. Upande wa kushoto kuna maandishi yanayoeleza kuhusu huduma hiyo. Kulia kuna picha ya mwanaume na mwanamke wakiwa wamebeba mtoto mikononi wakionekana kuwa familia yenye furaha na utulivu.

Mikono ya mtu inashikilia shilingi elfu moja za Kenya huku shilingi hamsini ikiwa imewekwa kwenye meza. Pesa hizi zinaashiria shughuli za kifedha za kila siku ikionyesha umuhimu wa fedha kama chombo cha kubadilishana na kuwezesha miamala katika sekta ya huduma za kifedha.

Foleni iliyopangwa kwa mpangilio mzuri inaonyesha magari mapya ya kibinafsi yaliyopakiwa kwa mpangilio. Magari haya yanajitokeza kwa rangi mbalimbali ikiwemo kijivu, nyeupe, na nyeusi yanayoashiria uwepo wa usambazaji wa magari kwa ajili ya mauzo. Tukio hili linaonyesha muundo wa biashara na huduma za kifedha zinazohusiana na uuzaji wa mali na umuhimu wa usimamizi mzuri katika sekta ya usafirishaji na ununuzi wa magari.

Lango la duka dogo limefunguliwa likionyesha sehemu ya ndani ambako bidhaa zimepangwa kwa mpangilio wa kawaida. Mbele ya lango kuna maandishi M-Pesa yanayoashiria huduma ya kifedha inayopatikana hapo. Karibu na mlango kuna ndoo iliyowekwa sakafuni ndani yake likiwa kibuyu cha plastiki. Mandhari inaonyesha biashara ya mtaa wa kawaida inayotoa huduma za kila siku kwa wakaazi wa eneo hilo.

Gari jipya la rangi ya kijivu lenye uwezo wa kubeba watu kumi na nne limeegeshwa. Gari hili linaonekana kuwa ni la mtaalamu wa usafiri au linaweza kuwa linauzwa kama sehemu ya biashara. Hali hii inaonyesha umuhimu wa usimamizi wa mali na uezekaji katika huduma za usafiri, sehemu ya sekta ya huduma za kifedha zinazohusiana na biashara na usafiri.

Tangazo hili la bima ya gari ya aina ya third party only linaonyesha mchoro wa teksi ya rangi ya majano pamoja na picha mwanamke inayochukua nafasi ya mlango wa gari. Kwenye tangazo hilo pia kuna maandishi ya rangi nyekundu yanayosomea bei ya bima hiyo kwa mwaka. Tangazo hili linaeleza huduma ya kifedha inayolinda wamiliki wa magari dhidi ya madhara yanayotokana na ajali kwa upande wa tatu. Likisisitiza umuhimu wa kuchukua bima kwa njia ya kujilinda kifedha.

Sehemu ya biashara inaonyesha duka lenye mlango wazi huku maandishi ya M-Pesa yakiwa juu ya ingilio yakielekea chini kwa maandishi yaliyopangwa kwa mteremko. Ndani ya duka kuna vifaa na baadhi zilizopangwa kwa mpangilio maalum kuashiria shughuli ya uuzaji wa bidhaa pamoja na utoaji wa huduma za kifedha. Hali hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha kupitia mifumo ya simu kama M-Pesa zimeunganishwa na biashara za kila siku kurahisisha miamala kwa wateja wa wafanyibiashara katika jamii.

Mkono wa mtu unashikilia simu ya mkononi, huku kioo kikionyesha menyu ya huduma za M-Pesa. Chaguo mbalimbali yameorodheshwa kama vile Tuma Pesa, Toa Pesa, Nunua Laini ya Maongezi, Bima, Lipa kwa M-Pesa na akaunti yangu. Kidole cha mtu huyo kimeelekezwa kwenye sehemu ya Lipa kwa M-Pesa, ikionyesha kuwa anakaribia kufanya malipo kwa njia ya kielektroniki. Hali hii inaakisi maendeleo ya huduma za kifedha kwa njia ya simu, yanayorahisisha miamala ya kila siku kwa wananchi.

Ndani ya duka la nguo za vitenge. Vitenge vya rangi na aina mbalimbali vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Kimoja kati ya vitenge hivyo kilichoshonwa tayari kimevalishwa kwenye kifaa cha mnyama wa plastiki kinachosimama kwa chuma.

Lango la duka ndogo lililofunguliwa lina rangi ya kijani na limeandikwa Mpesa. Vikaratasi mbalimbali vimebandikwa kwenye lango. Mipira mitatu ya kununua imewekwa ndani ya neti ikionyeshwa kwa wazi. Watu wameketi kwenye benchi kando ya duka. Chupa mbili zenye maji zimewekwa langoni kuzuia kufungwa kwa mlango.

Msichana aliyevalia koti jeupe na kofia ya usafi kichwani anatumia mashini ya Milk ATM , inamruhusu kuingiza kiasi cha maziwa anachotaka na kisha kuzipokea. Teknolojia hii inaongeza urahisi na usalama katika ununuzi wa maziwa ikihakikisha uwazi wa malipo na usambazaji wa bidhaa. Hii ni mfano wa huduma za kifedha zinazoungwa mkono na teknolojia, zikisaidia wananchi kupata bidhaa kwa njia ya kisasa na yenye ufanisi.